Justin Muturi akiwa ndani ya kituo cha huduma cha huduma center . Amevaa mavazi rasmi akiwa na tabasamu la utulivu huku akizungumza na wahudumu au wananchi walipo karibu na huduma.

Watu wawili wakisalimia kwa heshima mbele ya majaji wawili. Wamepeana mikono kwa utulivu, ishara ya makubaliano. Majaji wameketi mbele wakifuatilia, mazingira yakiwa ya mahakama.

Mtoto mdogo akiwa ameketi kwenye kiti maalum, akipigwa picha ya pasipoti ndani ya kituo cha huduma, cha huduma center Kenya. Amevaa nguo safi na nywele zimenyooshwa vizuri huku akitazama mbele kama alivyo elekezwa.

Watu wakihudumiwa kwenye kituo cha huduma cha Kenya. Wananchi wamesimama kwa mistari, wakisubiri kupokea huduma mbalimbali kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za afya na stakabadhi nyingine za serikali.

Wachezaji wakisalimiana na kumbatiana kwa furaha uwanjani wamevaa sare zao za timu wakitabasamu na kuonyesha mashikamano makubwa. Baadhi wanapeana mikono, wengine wanakumbatiana kwa nguvu huku wakishangilia ushindi au kumaliza mechi kwa amani.

Wahudumu wa kituo cha Huduma Centre nchini Kenya wakiwa kazini ,baadhi wamekaa kwenye madawati yao wakihudumia wananchi au kufanya kazi za tarakilishi ,huku wengine wamesimama wakisubiri au kueleza wateja, mhudumu mmoja anaonekana akiwa ameshiriki au anapanga vitambulisho vingi huenda ni vya taifa .

Mashabiki wa FC Tasker, wakishangilia kwa nguvu huku wakipuliza vifirimbi, kwa furaha. Wamevaa jezi za njano na kijani, rangi za timu yao, na wengine wao wamebeba mabango na bendera. Wengine wanarukaruka kwa shangwe wakipiga makofi na kuimba nyimbo za kuhamasisha wachezaji wao.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta akiwa anasalimiana na mama mmoja, wote wakiwa wanatabasamu kwa furaha na heshima. Wameshikana mikono kwa urafiki na macho yao yanaonyesha hali ya kujuliana na staha.

Naibu rais Rigathi Gachagua akiwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Amevaa sare rasmi za wahudumu wa kituo hicho. Amevalia shati la rangi ya blue ya sare nyingine ya kawaida inayovaliwa na wahuduma.

Bango kubwa limeandikwa States of Judiciary and Administration of Justice, kwa maandishi makubwa na wazi limewekwa kwenye jukwaa rasmi au ukuta wa nyuma wa ukumbi ,likiwa sehemu ya ghafla maalumu ya kimahakama.

Sonko, Waweru na mama mwingine wamekaa pamoja wakizungumza kwa utulivu. Wote wamevalia nguo na kofia nyekundu zilizo andikwa team Nairobi. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa na mipango au mjadala kuhusu maswala ya jiji. Wanaonekana wenye mashikamano na umoja.

Rais William Ruto na jaji mkuu Martha Koome wakitembea pamoja kwa tabasamu. Wako kwenye eneo rasmi labda mahakamani au katika halfa za kitaifa. Wamevalia mavazi ya heshima rais akiwa na suti nadhifu na jaji mkuu akiwa kwenye mavazi mazuri.

Watu wawili wameshika kitambulisho yao na kuonyesha kwa furaha baada ya kuipata. Wamesimama pamoja huku wakitabasamu, wakionyesha kitambulisho kwa mikono yao mbili ya kamera au watu waliopo.

Kijana anachukuliwa alama za vidole kwa ajili ya kujisajili kwenye kituo cha Huduma Kenya. Amewekwa mkono wake kwenye kifaa cha kielektroniki, kinachorekodi alama za vidole kwa usahihi. Mhudumu wa kituo anamsaidia kwa maelekezo na kuhakikisha ya kwamba, kidole kimesajiliwa vizuri.

Bango ili nimeekwa maali pawazi. Nikiwa na nembo rasmi ya idara ya mahakama, maandishi ni makubwa na yanonekana kwa urahisi ya kieleza, kuwa na mwongozo wa sera na taratibu, za rasilimali watu ndani ya mahakama, mazingira yanonekana ni ya ofisi rasmi.

Mtu mmoja amesimama mbele ya kundi la watu walioketi kwenye kituo cha Posta Kenya akiwa anawaelezea jambo kwa msisitizo. Anaonekana mwenye kujiamini akitumia mikono kuashiria hoja zake, huenda ni afya wa serikali, huduma wa posta au kiongozi wa jamii akitoa maelezo kuhusu huduma.

Wachezaji wanaonekana wakifurahia ushindi baada ya mechi kali. Wamesimama pamoja uwanjani wakibeba kikombe cha dhahabu, juu ya mikono yao kwa furaha kuu. Baadhi yao wanaruka juu, wengine wakiambatana huku wakipiga kelele za shangwe.

Wahudumu wa kituo cha huduma Kenya wamesimama kwa mpangilio mbele ya kituo. Wamevaa sare rasmi za kazi na wanaonekana wakiwa nadhifu na wenye nidhamu. Wanasimama kwa mistrari iliyonyooka ishara ya utayari wa kutoa huduma kwa wananchi.

Mashabiki wa Kenya wakitabasamu kwa furaha, wakiwa wamevaa mavazi ya rangi za bendera ya taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Baadhi yao wamejichora nyuso zao rangi ya bendera ya Kenya, wakipunga mikono na kushangilia kwa moyo moja.

Wachezaji wanacheza uwanjani kwa bidii na ustadi mkubwa. Uwanja una nyasi safi za kijani na mipaka imechorwa vizuri. Wachezaji wamevalia sare za rangi tofauti kulingana na timu zao, wakikimbia kupiga pasi na kushambulia kwa umakini.

Rais William Ruto akiwa pamoja na mkewe, Mama Rachel Ruto, katika hafla rasmi ya kiapo cha uongozi. Rais Ruto amesimama kwa heshima, amevaa suti rasmi huku, akiwa ameweka mkono juu ya kitabu au Biblia akiapa mbele ya hadhira kubwa.

Mtu mmoja amebeba bango juu ya kichwa chake. Limeandikwa kwa herufi kubwa Raila na Kalonzo mwaka elfu mbili kumi na saba. Bango hilo linaonekana kubwa limetengenezwa kwa karatasi au kadibodi.

Wakuu wakiwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya wakitembea au kusimama wakikagua shughuli mbalimbali. Baadhi yao wamevaa suti rasmi na vitambulisho wakiambatana na maafisa wa kituo hicho.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika chini ya tenti wakipokea huduma mbalimbali za serikali. Wahudumu waliovaa sare rasmi wanawahudumia wananchi kwa mpangilio mzuri na kwa utaratibu wa foleni.

Wachezaji wanafanya mazoezi uwanjani kwa bidii na umakini mkubwa. Kila mmoja anashiriki katika mbinu mbalimbali za kukimbia, kupasha mwili moto na kupiga pasi.

Mtu anapokea huduma katika kituo cha Huduma Kenya. Amefika kwenye dawati la kuhudumiwa, ambapo afisa wa serikali aliyevaa sare rasmi anamsaidia kwa kutumia kompyuta. Mtu huyo amesimama hapo kwa utulivu, akiwa na mstakabadhi mikononi kama vitambulisho au fomu.

Mhudumu katika kituo cha afya akiwa anamsaidia wamama kueleza jinsi ya kujaza fomu. Wamekaa mezani na mhudumu huyo amevaa sare rasmi pamoja na kitambulisho cha kazi. Anaelekeza kwa vidole sehemu mbalimbali za fomu huku akizungumza kwa upole akihakikisha mama huyu anaelewa kila kipengele.

Wachezaji wakiwa uwanjani wakicheza kwa nguvu na ustadi mkubwa, mashabiki wamekaa kandoni ya uwanja wakitazama kwa makini, baadhi ya washabiki wanapiga makofi na kushangilia kila mara timu yao inapofanya vizuri.

Maandishi yamechorwa kwa herufi kubwa yakionyesha uungwaji mkono kwa rais wa zamani Daniel Toroitich Arap Moi. Mtu huyu anaonekana kuwa katika mkutano wa kisiasa au maadhinisho ya kihistoria, akiwa amevaa pia mavazi ya KANU au bendera ya chama.

Wahudumu kadhaa wameketi mezani wakijaza au kuchunguza fomu za usajili wa kitambulisho kwa umakini. Wameketi hapo mezani wakiwa na wateja wao. Wateja wamesimama mbele yao wengine wakishikilia nyaraka muhimu kama nakala na vitambulisho vya zamani, picha au vyeti.

Wanariadha wengi waking'ang'ania ushindi kwa mbio kali za kukimbia. Wako kwenye uwanja wa michezo, wengine wakiwa mbele kwa kasi huku wengine wakijitahidi kuwafikia. Kila mmoja anajituma kwa nguvu, sura zao zikionyesha azma, jasho linatiririka na miguu ikipiga ardhi kwa nguvu.

Wachezaji wakiwa uwanjani wakishangilia kwa furaha huku wakinyoshea mashabiki mikono juu. Wamevaa sare zao rasmi za michezo na nyuso zao zinaonyesha ushindi na msisimko.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa kwenye hafla au mkutano rasmi akisalimiana na watu kwa tabasamu na heshima. Amevaa mavazi yake rasmi na watu walioko karibu na yeye wanaonekana wakimheshimu na kumsikiliza kwa makini.

Rais William Ruto, anasalimiana na majaji katika alfa rasmi. Rais amevaa suti nadhifu na ametoa mkono kwa kila mjaji kwa heshima na tabasamu. Majaji nao wanasimama kwa mstari, wakiwa kwenye mavazi rasmi ya kimahakama.

Wachezaji wanashangilia kwa kukimbia kando ya uwanja kwa furaha. Wanaonekana wakipiga kelele, wakipunga mikono na kurukaruka kwa shangwe. Baadhi yao wanakumbatiana na kupiga makofi, ishara ya ushindi au mafanikio muhimu.

Wasichana wanacheza mchezo wa basket ball kwa bidii na ustadi mkubwa. Wamevaa mavazi rasmi ya michezo na viatu vya kukimbia. Wengine wanadribble mpira kwa wengine wakijaribu kufungua kwa kurusha mpira kwenye kikapu.

Watu wengi wakihudumiwa katika kituo cha Huduma Kenya, wamepanga foleni kwa mpangilio. Kila mmoja akiwa na mstakabadhi mkononi kama vile kitambulisho, cheti, au fomu.

Jaji mkubwa Martha Koome akila kiapo rasmi huku akibeba bibilia mkononi. Amevaa mavazi rasmi ya heshima yanayoandamana na nafasi yake. Ameinua mkono wa kulia kuahidi kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu na kwa mujibu wa kikatiba.